Hizi ni dawa ambazo zimeanza kuitolewa kutumika na mkonjwa huyu. Dawa hizi ambazo anaweza kutumia sindano hii kutoa dawa za aina gani na zinafaa kumdunga au kutibu ugonjwa gani ili anaweza kumchanja mkonjwa huyu.

Mama huyu ako katika ile ishara ya kuichota maji katika ile harakati au kifaa hiki ambacho ameweza kuijengea hili na serikali hii aweze kuichota maji. Katika sehemu hii kwa hapa ni sehemu pa kiangazi naye mama ameenda katika sehemu kunawa mkono huko.

Dakitari huyu anaonekana akiwa anamuongelesha mama huyu jinsi, ya kumtunza mtoto huyu. Naye mama huyu ako na ile harakati ya kuwa, makini kusikiza hayo maneno akiwa ameshika mtoto wake. Anadhihirisha kuwa anajifunza jinsi anafaa kujizuia, kusambaa kwa ule ugonjwa wa korona.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kupitia katika changamoto kubwa. Kwani eneo hili limeweza kuwa na mafuriko au kumeweza kunyesha mvua ile kubwa na magari ambayo na pikipiki ambazo zinaweza kupitia eneo hili kukiwa na maji mengi inayopita changamoto ambayo inaweza kusababisha ajali.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda hiki cha hosipitali akiwa na maumivu kwenye mdomo hatimaye huyu daktari ako na ile hali ya kuimulika hili ajaribu kuipata meno chibi ambayo inamuuma mgonjwa huyu ili aweze kuzipiga au kuitoa ile meno.

Hii ni kifaa ambacho kinatujumisha kuwa lazima tukuwe na dawa za mapenzi au nguyu za kiume au kumfungamke au kumedhidi -hawa . Kuna nambari ambazo zimeweza kuandikwa katika karatasi ijapo wakati unataka mtu huyu kumpata unafaa kumpigia kwa nambari hiyo ili uweze kuwasiliana na yeye.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuezekwa kwenye kifaa hichi ama mtungi hiki, inadhihirisha kuwa wakati wowote unataka dawa hii kukupea nguvu unaiteka ama kuna ile sindsno unafaa kuitaka na kujidunga nayo.

Huyu naye anaonekana akitembea na kifaa yake cha kuweka dawa akiwa ako katika hili hali ya kumdunga mwananchi huyu kwenye mkono wake wa kushoto kudhihirisha kuwa, anampea chanjo hiyo kuhakikisha kusisambae na ule ugonjwa wa corona.

Daktari huyu anajaribu kumtibu mgonjwa huyu kwenye sikio kudhihirisha kuwa sikio la huyu mgonjwa liko na hitilafu. Huenda anataka kutibiwa ili aweze kuipona. Daktari huyu anajaribu kutumia kifaa hiki ambacho huenda kuweza kuingia kwenye sikio la mgonjwa huyu.

Hapa ni mjini na nyumba imeweza kuporomoka na hawa wameweza kufika kumaanisha kuwa wamefika kusaidia wale wananchi ambao wanaweza kuangukiwa na jumba hili la kifahari imeweza kuwalalia na kutoa ile imeharibika.

Daktari huyu anaonekana akijaribu kumtibu huyu mgonjwa ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda hiki , anadhiirisha kuwa mgonjwa huyu ako na maumivu kwenye meno nayo madaktari wapo katika ile harakati ya kutaka kuitoa ile meno. Anataka kujaribu kuhakikisha kuwa amempea dawa mgonjwa huyu ili meno iweze kupona.

Kunaonekana kuwa kumeeza kutolea ajali katika sehemu hii, nayo ajali hiyo ambayo imeweza kuitokea imediirisha kuwa, sio ya kika, na kume sababisha fitu vingi kuaribika.

Hizi ni dawa ambazo ziko katika sehemu hii, dawa hizi ambazo zimeweza kuhifadhi katika huku inajumuisha kuwa ni dawa ambazo unaweza kuipata katika hosipitalini ama kliniki iko karibu na hili. Unaweza kuimeza na kuipata nafuu kwa ule ugonjwa ambalo unakuuma.

Daktari anaonekana kuwa amezienda katika mjini akiwa amebeba na ile kifaa chake cha meza. Ameweza kuweka shindano na dawa. Anaendelea na ile janja ambalo ni la kuhakikisha kuwa Corona haziwezi kusambaa tena katika huku mashambani.

Hii anadhihirisha kwa katika ile hali ya katika hospitalini huku ameweza kuibeba madawa haya kwenye mkono wake, na ameweza kuifanya ile baraka kuunganisha kwao katika ile hali ya kusaidia Wakenya ambao wameweza kuenda katika hospitali hilo.

Daktari anaonekana akijaribu kumtibu mama huyu kwa kua mama huyu ameweza kua na ule ugonjwa naye huyu anataka kumdunda sindano kwenye mkono wake wa kushoto iliaweze kuipata nafuu au kuipata nafuu kulingana na ule ugonjwa ako nao.

Hapa ni mjini ambapo kuweza kuwa na changamoto ambapo manyumba zimeweza kuteketea kwa moto au kwenye kifaa hicho. Inadhihirisha kuwa chumba hicho ambacho wananchi wameweza kuenda katika sehemu wanaweza kuwa au kusaidia wale ambao wameweza kuteketea wakati wa moto huu.

Daktari anaonekana akiwa ameshika mkono ya mtoto huyu, aweze kuweka hiyo kifaa ili kudhihirisha kuwa mtoto huyu baada ya kupewa chanjo anawekewa hiyo kifaa ili asikuje kutudia kuipata chanjo baadaye.

Hapa ni sehemu ambao huende ni shuleni. Nao hao wote wameweza kufika sehemu wameweza kuvalia barakoa mdomoni, nao huyu ambaye ameweza kuketi chini huenda ni mwalimu ama ako katika ile jitihadi ya kuangali, kurekodi au kuangalia zile majina ya hao wanaendelea kuhudumiwa.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutelewa karatasi kwenye dirisha, dawa hizi ni dawa ya aina nyingi ambazo unaweza kuitumia wakati na ugonjwa au wakati ukona maumivu kichwa, au tumbo unaweza kuimeza dawa haya.

Hizi ni vitu ambazo huenda zimeweza kutolewa na huyu mtu ako kwa ile hali ya kuinawa mkono wake kuitumia hiyo sabuni naye ako katika ile ishara ya kuhakikisha kua amenawa mkono ule ugonjwa wa corona uzuie ili usisambae tena.

Hiki ni kifaa ambayo kijisuku ambayo ni dawa za kienyeji ambayo zimeweza kutumika. Hizi kuekelewa kwenye kifaa hizi kujumuisha kuwa hizi huwa zinaweza kutegana wanaweza kuipata ili wataitumia kuipata nafuu.

Daktari huyu anaonekana akipima kipimo cha dawa kwenye sindano ambayo anafaa kuiweka kwenye sindano lake kuweza kumdunga kudunga wale watoto ambao wameweza kuileta katika hospitali hii kuwapea chanjo nao mama huku kando akiwa ameshika mtoto wake ili apewe chanjo.

Hapa ni sehemu ambao unaitumia kati ya kahawa nayo unaonekana kuwa anaitoa ile sabuni kwenye kipaji ili aweze ku safishia nayo mikono wake hulu ile mikono hiyo iweze kuwa safi. Uyu ana onekana ana weza kuwa anaweza kuitokea zile manyumba ndogo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa katika mkebe hii kuridhisha kuwa unaweza kuitumia kuipata nafuu alafu kujumuisha kuwa unaweza kuipata ile itilafu ya kuwa sawa. Na hizi zinatumika wakati unaweza kupata hospitalini.

Hizi ni vifaa ambavyo mganga huwa anazitumia katika kazini mwake, naye mganga ameweza kueka vifaa hizi ambazo ni za thamani na ameeza kuieka mchoro wa binadamu katika upande huu, ili wakati wowote unaweza kuuduria kwa mganga anazitumia vifaa hivi, kwa kazi lake.

Hawa madaktari wako katika ile harakati ya kumsaidia mtoto huyu ambaye ameweza kuizaliwa, huenda kuwa mtoto huyu ameweza kuizaliwa kabla ya kufikia katika zile miezi za kuizaliwa, naona daktari ako katika ile harakati ya kumsaidia kumpea chakula ipasavyo.

Hizi ni vitanda ambazo zimeweza kuekeshwa katika hospitalini. Vitanda hizi wagonjwa huwa wanaweza kulalia katika sehemu hii kwani kuna hata zile vitanda ambazo wagonjwa wameweza kulazwa nazo ili waweza kutibiwa kupata nafuu wale ambao wameweza kulazwa hospitalini.

Hawa ni watu wameweza kushika vifaa hivi wanajumuisha kuwa wako katika ile hitilafu, wako katika ile kazi ambayo wameweza kujitumia au kujipeana. Hawa huenda hawa ni daktari ambao wanaonyesha kuwa kifaa hicho ambacho wameweza kushika na kuonyesha kwenye mkononi inafaa kutumika zaidi.

Hawa wameweza kukaa wakiwa wamefika foleni nayo hawa wako katika ile harakati ya kuwachanja, inadhirisha kuwa chanjo hii ni ile chanjo la kuhakikisha kuwa umeweza kuipata chanjo hili kusababisha kutokusambaa kwa ule ugonjwa wa korona.

Mzee huyu ambaye anaonekana akitembea na kifaa hiki cha kusaidia kutembea, ametokea katika hili chumba kidogo kwa kusaidia naye kuna kifaaiki ambacho kinaweza kupelekesha huku ila wakati umeweza kuitokea unainawa mkono wako.

Naye huyu ambaye ameketi ni mama huyu ambaye ameweza kuwa ako na ile hitilafu katika meno yake. Naye daktari anaonekana akitibu ile meno ya mgonjwa huyu ama ako na ile ishara ya kuonyesha kuwa anaitoa ile meno ambayo inamuuma.

Mgonjwa ambaye amelazwa katika ile sehemu mbanya anataka kupimwa mwili yake ili aweze ile ugonjwa inayo msumbua. Naye daktari anajaribu kumsaidia mgonjwa katika hospitali.

mama huyu ambaye anaonekana akidungwa shindano na daktari kwenye mkono wa kushoto huku mama akiwa amevalia barakoa, hii nikudhirisha kuwa, uenda hile ni chanjo ambayo inachanjwa iliugonjwa wa korona lisiwe linasambaa au mbaka katika sehemu.

Hapa ni sokoni ambayo nayo huyo anaonekana akiuza vile vitu ambayo ameweza kuitoa kwenye miti kuwa ni dawa zile za kienyeji ambao unaweza kuitoa na kupeleka manyumbani au kununua alafu unaweza kuchemsha na kukunywa zile vitu alafu utapata nafuu kwenye ugonjwa unaomuma.

Naye huyu ambaye ameweza kuketi niyule ambaye ameweza kuenda katika hospitali hii kujieleza jinsi ambayo uenda ako mjonjwa, naye daktari akao katika ile sherehe ya kuandika ile ambayo ameweza kueleza na mgonjwa huyu ili baadaye akaweza kumtibu.

Naona hawa ni madaktari ambao wameweza kuhudhuria katika sehemu hii naye huyu anaonekana akitaka kumsaidia mama huyu kwa kumwonesha vile vifaa ambavyo anataka naye mama huyu anaonekana akiwa ameketi chini kuskiliza yale maneno. Kando yao kuna wale wengine wako katika ile hali ya kusaidiwa pia.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuegezwa kwenye vijikaratasi na kuwekwa katika sehemu moja. Dawa hizi unaweza kutumika katika sehemu zinginezo mwilini ili wakati unaitaka unaweza kuipata hospitalini ama kliniki ambayo karibu nawe mashambani.

Hao wako katika ile hali wao wameweza kuhudhuria mashule nao katika sehemu wanapata mafunzo jinsi ambavyo wanafaa kutumia kifaa kile ili wazuie kuinawa mkono baada ya kuitoka zile chumba ndogo ili wakuwe na usafi.

Hizi ni dawa ambazo zimetolewa katika kifaa hiki. Kuna zile unazoweza kunywa na zingine unaeza meza. Dawa hizi kuna za nyekundu na kuna za nyeusi. Unaweza tumia dawa hizi ili kupona ama kupokea nafuu kutokana na ugonjwa ambao unakuuma.

Naye huyu ambaye ameweza kuketi akiwa anatumia barakoa anaonekana kuwa na maumivu naye daktari huyu akijaribu kudunga kwenye mkono wake wa kushoto kuhakikisha kuwa naye huyu ameweza kupata chanjo ili asiweze kuambukizwa na ule ugonjwa wa korona.

Hizi ni vitu ambazo mganga huwa anazitumia katika sehemu hii kuhakikisha kuwa anawafanyia ile kazi yake ya uganga. Hivi ni vile vitu vya zamani ambazo vinginevyo ni vitu ambavyo anazitoa kwa wanyama wa pori na kuna vile dawa ameweza kueka kwenye vikaratasi hizo.

Mwanaume uyu ambaye ameweza kuiketi chini uku akiwa amevalia barakoa .Nae daktari huyu ako katika hili ishara ya kumdunga kwenye mkono wake wa kushoto ili aweze kumpea chanjo kudhihirisha kua Yani ni chanjo ya korona.

Mgonwa huyu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda cha hospitalini hakua amepanua mdomo wake ilinao madaktari waweze kumsaidia kuitibu meno ile ambayo inamuuma au kuitoa ile meno ambalo huyo mgonjwa huenda inamuuma.

Hawa wako katika ile hitilafu ya kuimwaga dawa hio kwenye mtungi hii. Nao hawa wameweza kuvalia zile nguo ambazo wameweza kujikimu, kudhihirika kuwa huku, kumaanisha kuwa kulikua na wakati ambao kuna korona nao wanajaribu kujizuia kwa kuambukizwa korona.

Mama huyu anaonekana akiwa ameketi chini na kumshika mtoto wake ili asiwe na au asisumbue naye daktari huyu anaonekana akimpea chanjo mtoto huyu kwa kupitia na kwenye mdomo wa mtoto hii ambayo ameweza kuivalia barakoa kwa mdomo wake.

Hizi ni dawa ambazo ni za kienyeji ambazo zimeweza kuwekwa kwenye mtungi hii ndogo kudhihirisha kuwa dawa haya yanaweza kuitolewa katika sehemu zile za mashambani na zimeweza kuuzwa katika sehemu. Hizi ni dawa ambazo ni za kienyeji ambao aina ile ya kikao zimeweza kutengenezwa vilivyo.

Hawa wanaonekana wakiwa wameshika kifaa hiki katika sehemu hii ambayo wameweza kuhudhuria. Nao wale ni viongozi na wameweza kuishika kifaa hiki kudhihirisha kuwa kuna kile kitu, au kifaa ambacho anataka kuimwagia haya maji, huku mwingine akimwangia maji hizo katika hiyo kifaa.

Hizi ni dawa ambazo ni za kienyeji ambayo zimeezwa kuekesha katika ya mwili. Hizi dawa ambayo mwenyewe ameweza kueka kwenye chumba hili lake au chumba hiyo yake ambayo anaifanyia biashara ameweza kueka dawa hizi kwenye vifaa ambazo za tofauti tofauti.

Mama huyu ambaye ameweza kuketi chini na kumshika mtoto katika boma lake au nyumbani mwake kwa kujumuisha kua mtoto huyu anayetaka kupewa chanjo ama kutibiwa huenda ako na ugonjwa, ule ambao anafaa kutibiwa ili aweze kupata nafuu.

Naye huyu anaonekana ameweza kuivalia kifaa hiki kwenye mgongo wake huku akiweka dawa. Hizi kwa mimea yake ambayo ni mahindi mimea hizi huenda zimeweza zimeadhiriwa na vidudu. Naye huyu anajaribu aweze kuharibu au kuwaua zile vidudu ambazo zimeweza kuishi kwenye mimea zake.

Akina mama ambao wameweza kufika foleni wakiwa wameketi katika hospitali huku wameweza kuwabeba watoto wao ili waweze kuipewa chanjo. Nao madaktari hawa wanaonekana akiwa ameishika sindano kwenye mkono wake ili kuweza kumdunga naye mtoto huyu kwa kumpea chanjo.

Naya hawa wako katika ile sehemu ya kusafisha mjini kuhakikisha kuwa mazingira ya mchini yako sawa nao wameweza kuajiriwa na serikali kuu au serikali ndogo ili kuhakikisha kuwa wameifanya kazi yao safi na kuhakikisha kuwa sehemu hiyo ya mjini ya mazingira iko sawa.

Daktari huyu anaonekana akimfunga mgonjwa huyu kwenye kitanda hiki ambacho mkono huu huendako katika ile pale mbele ambalo nae daktari anajaribu kumuweka katika sehemu kwingine au anafaa kumsaidia kumtibu katika kitanda hiki hili nae mgonjwa huyu aweze kupata nafuu.

Naye huyu ambaye ameweza kuketi chini ni mganga ambaye ako katika ile kazi yake ya uganga ambaye huenda anaifanya ile kazi zake ili kuhakikisha kuwa yule ambaye anaweza kumtembelea atahakikisha kuwa amemfanyia zile vitu ambayo vinafaa .

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuitolea kwenye sehemu hii au ni zile vitu ambao zinaweza kutumika pahali, zimeweza kutolewa sehemu hii kudhihirisha kuwa hizi ni vitu ambaye zinafaa na kila mtu anafaa akuwe nayo ili kuitumia katika maisha.

Mama huyu anaonekana akiwa amepeleka mtoto huyu kwenye chanjo katika hospiitali, naye daktari ameweza kullaza mtoto huyu kwenye kitanda hiki cha hospitalini, na kumpea ile chanjo kupitia mdomo wake, huku mama yake akiwa ile sherehe ya kumwangalia.

Hawa ni watoto wa shule za msingi ambao wako katika ile isiara ya kuchota maji hili waweze kukunywa kuipoteza nae mwalimu ako katika ile harakati ya kuhakikisha wanafunzi wameweza kufika foleni hili kila mmoja apate maji.

Watoto hawa wanaonekana wakinawa huku wakiwa wanainawa mkono wao, hapa kunaonyesha kuwa hapa ni shuleni hau, apa ni sehemu zingine ambao, lazima uwe unanawa mkono baada ya kutokea, ile majumba madogo hau, ili kuhakisha kuwa, huwezi ukaposa au kuipata ule ugonjwa wa korona.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuegezwa kwenye meza hii. Dawa hizi zinaweza kutumiwa kutibu nayo mgonjwa ili aweze kupata nguvu au kumtibu ili aweze kuwa na ile hali njema ambayo, huenda ugonjwa huo umekuwa ukimsumbua wakati huo.

Hapa ni mjini ambayo maji haya yameweza kuisababisha kuanguka kwa manyumba haya ikiwa na madirisha. Manyumba haya kuna ile club na kuna ile basi ambayo anaisumbua manyumba ameweza kuharibika.

Hapa kunaonekana kuwa kumeweza kunyesha mingi na kumekuwa na mafuriko. Nayo lori hili ambayo limeweza imeanguka limeweza kuanguka kwa maji haya ambayo yameweza kuegeza katika sehemu ya baadhi ya mafuriko. Nao wako katika hali ya kutaka kuisaidia wakati huu.

Hizi ni dawa za kienyeji ambazo zimeweza kuwekezwa katika meza hii naye kiti hicho kuna vitabu ambao ziko hapo. Hizi dawa ambazo huwa ni za kienyeji na ambazo huwa zinatumika zaidi ili kuweza kukupea nafuu katika ugonjwa huo unaouma.

Hizi ni dawa ambazo zinatumika. Nayo kifaa hiki ambayo iko kando yake ni ya kupima joto mwilini wakati uko mgonjwa. Nayo dawa hii unaweza kuimeza ili kuiweza kuipunguza au kuitoa joto mwilini.

Mama huyu ambaye ameweza kulazwa chini au sakafuni anaonyesha kuwa na maumivu tumboni kwani yeye ni mjamzito na ako katika ile hiari ya kutaka kuzaa . Na yeye mama huyu mwingine ambaye ako katika ile hali ya kumshika tumboni au kutaka kumsaidia ili aweze kuzaa au kupata nafuu .

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwenye karatasi hii. Naye chini yake kuna shidano inadungwa kwa dawa hizi, na inaweza kuwekezwa ama kudungwa kwa mgonjwa yule ambaye anataka kutibiwa, hizi dawa ili aweze kuipona au kupata nafuu kutoka na ugonjwa wake.

Hapa ni hospitalini ambapo mama huyu ambaye ameweza kuketi ambalo daktari ameweza kuvalia barakoa huku akiandika vitu ambazo inahitajika kwenye karatasi hii ili kuhakikishia kua mtoto huyu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda juu ameweza kumshughulikia vifavyo.

Hapa ni sehemu ya kiangazi na hawa wanaonekana wakitembea wakiwa wanaonyesha kuwa wako na uchovu sana au mwili ni midogo sana. Nao kuna ng'ombe zile ambazo zimeweza kufa katika sehemu hii kujumuisha kuwa wamekosa maji au wamekosa chakula.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa kwenye karatasi hii kwenye meza . Dawa hii unaweza kuitibu au unaweza kuipea chanjo kwa watoto ili waweze ili wasiweze kuambukiza kwa ugonjwa ule unaweza kutokea au hizi dawa unaweza kupata katika hospitalini au kwingineko.

Naye huyu anaonekana akibeba hizi mtungi katika sehemu hiyo inadhirisha kuwa anaenda kuweka madawa hili aweze kuweka katika sehemu hii, hili kuhakikisha kuwa hakuna maambukizi au hakuna kusambaa kwa ule ugonjwa ambao ulikua wa korona nae anaitumia ama ameivaa nguo hizo vizuri sana.

Hizi ni dawa ambazo zimeekezwa hao ,nayo daktari huyu anazitoa dawa hizi kwenye vikebe hivi ilikuakikisha kua .Dawa hizi ambazo zinatoka idhaa ambazo zinatoshea, kifaa fulani ili aweze kumchanja au kumpea mtoto huyu aweze kuipata nafuu.

Hapa kumeonekana kuwa na mafuriko au kumeweza kunyesha mvua kubwa hawa wameonekana kuwa wako katika ile hali ya kupita kwenye maji ili waweze kuenda chumbani au kazini nao wameweza kushika viatu kwenye mkononi mwao ili waweze kupita huko .

Hiki ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwenye kijikaratasi na kueka kwenye meza. Nayo kuna kikombe hili ambazo kimeweza kuegeshwa nayo inadhilisha kuwa nayo mgonjwa ameweza kuitoa dawa hizi hao na maji ili waweze kumeza dawa hizi alafu ataipata nafuu nayo baadae.

Hizi ni madawa ambazo zinaweza kuwekeza kuweka kwenye kifaa hiki ambazo ni moja. Hizi dawa hua zinatumika na unaweza kuipata katika sehemu zingine kwani hizi unaweza kuitumia kuipata na kujitibu na ili uweze kuipata nafuu kutokana na ugonjwa unao...

Ile ni mnyama ambayo huenda ni ngamia, imekufa kwa sehemu ambayo ni kiangazi, nayo huyo amekufa kutokona na kutokunywa maji au hakuna kitu ambayo anaeza kula katika sehemu. Kwani hapa hakuna maji au hakuna kitu chochote cha kukula.

Hawa ni madaktari ambao wameweza kuenda katika sehemu hii, wakiwa wamevalia nguo ambazo zinazofanana, wamejumuika katika kazini, na ile kazi ambayo wanaifanya ni kazi ambayo wanatibu na kuhahikikisha kuwa wale wameweza kutumia sindano wameweza kuipona.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika hospitali kwenye kitanda hiki cha hospitali anaonekana akiwa ameupanua mdomo wake ilhali daktari huyu ameshika kifaa hiki ili aweze kutibu meno au kuitoa meno ambayo mgonjwa huyu huenda anaumwa nayo.

Daktari huyu anaonekana akimshika mama huyu akimsaidia huyu mtoto naye daktari akiwa kwenye ile halinya kumsaidia mama apate nafuu na huyu mtoto aweze kuwa na afya nzuri hiyo hospitalini.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwenye karatasi na kuweka kwenye sehemu. Dawa hizi zinaweza kupatikana hospitalini ama sehemu zingine ambazo ziko karibu nayo. Unaweza kuitumia dawa hii ili kujikimu au kuipata nafuu kutokana na ile ugonjwa ambayo inakuuma.

Mzee anaonekana akiwa na maumivu sana huku ameweza kuivalia barakoa, akiwa naye daktari anamdunga kwenye mkono wake wa kushoto kudhihirisha kua hili ni huenda ni chanjo hunda ni chanjo la korona ili asipatwe na huo ugonjwa wa corona.

Hapa nayo ni shuleni wale ambao wameweza kuketi na kukaa ni walimu ambao wako katika ile hali ya kuwafunza watoto katika shuleni . Nao watoto wameweza kuketi chini na kuskiza makini yule ambaye ameweza kusimama ambaye ni mwalimu .

Huku nayo kumekuwa na mafuriko ya mvua, nayo maji haya yameweza kuwa ni mengi sana. Mvua imeweza kunyesha sehemu kubwa sana nao wameweza kuharibiwa mavazi au makao yao vilivyo nao wako katika ile ishara ya kutaka kusaidiwa.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa kwenye kitanda cha hospitalini anaonekana akiwa amepanua mdomo wake. Na madaktari hawa ambao wamevalia barakoa wako katika ile harakati ya kumulika na kuitibu ile meno au kuitoa ile meno inayomuuma yule mgonjwa.

Hapa ni mjini ambayo hawa wameweza kuishi huku wanaonekana kuwa majumba haya ambao wanaishi ni wale ambao wameweza kutoka au kuhamia mjini huu. Hii inadhirisha kuwa kifaa hichi ambayo iko katika hapa ni ile ambayo wanatumia kusafisha mkono hili wawe na usafi huo.

Inadhihirisha kuwa mahali hapa kumeweza kuteketea kwa moto, uenda hapa ni msitu na moto huu umeweza kuteketea. Naye inadhihirisha kuwa wakati huu wa moto huu kuteketea ni wakati wa usiku . Nayo moto inaashiria kuwa ule moto unaweza kusambabisha ata kifo au kuharibu vifaa vya watu.

Mama huyu ambaye anaonekana akiwa na maumivu na amevalia barakoa ameweza kuketi chini. Huku naye daktari anamjaribu kumdunga kwenye mkono wake wa kushoto. Hapa ni hospitalini ambao hawa wameweza kuhudhuria ili waweze kuipata tiba au waweze na kupata nafuu zaidi.

Mama huyu ambaye ameweza kuketi huku akishika mtoto wake , daktari ako kwa harakati ya kuwasaidia na kuwapea chanjo na ambao wameweza kuwapea na kuitibu na kupea Kenya ushindi.

Huyu naye anaonekana akiweka dawa hizi kwenye mimea zake. Anatumia kifaa hiki kuhakikisha kuwa haya ambayo anaifanya inafaa na anazieka zile dawa kwenye mimea zake ili zile vidudu ambavyo vinaishi viweze

Wako katika ile hitilafu ya kusafisha hospitali hii au sehemu hii, dirisha kua wanaiweka dawa hii katika huku ilikuchunguza kuidhirisha kua wameweza kuharibu hilo ugonjwa wa korona katika kusambaa katika hospitali hii.

Hizi ni dawa ambazo zimewezwa kuegezwa kwenye kifaa hiki, na hizi dawa ambazo unaweza kujidunga nayo, na kando yao kuna sindano ambayo iko karibu na zile dawa, dawa hutumika kwa kujidunga kwa kuitowa dawa hizi kwenye kifaa hiki ili kujikimu.

Daktari huyu anaonekana akitoa kipimo ya dawa kwenye kifaa hiyo ili aweze kuweka kwenye shindano ili kuweza kuitubu nayo au kupea chanjo ule mgonjwa ambao uko huku, na hawa wameweza kuijenga hema ili katika sehemu hii ili waeze... wale ambao wakenya wako wagonjwa wanaeza kuenda huku kutibiwa.

Hapa ni hospitalini na watoto hawa ambao wameweza kuletwa katika hospitalini hiyo, wanaieza kuipewa chanjo ili kuhakikisha kuwa wameweza kuzuia kusambaa kwa ugonjwa ambao uko katika ile hali ya kusambaa. Nao hao anahakikikisha kuwa hao ambao wameweza kuketi ambao wameweza kushika mkono, wameweza kupewa dawa.

Hizi ni dawa ambazo tunaweza kuziweka kwenye vifaa hizi. Dawa hizi ambazo ziko na zinafaa au zinafanana zinaweza kutumika ili kupata nafuu kutokana na ule ugonjwa ambao unakuuma. Dawa hizi ni dawa ambazo zinapatikana hospitalini ama sehemu nyinginezo ili upate nafuu.